Dawa ya wanyama maalumu kwa mbwa na paka, ambayo hutumika kutibu maungio ya mifupa ya wanyama hao, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililo tengenezwa kwa karatasi ngumu.

Vjana wawili wakiume wakiwa wamesimama katika eneo lenye nguzo refu ambalo huzuia paa la nyumba hiyo. Kukiwa na viko au vifurushi vilivyohifadhi pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo.

Vijana wakiwa ndani ya duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama wa kufugwa, wakiwa wanapatiwa huduma mbalimbali. Mezani kukiwa na makopo yenye bidhaa hizo.

Vijana waliosimama katika duka ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya dawa hizo, ambazo zimeifadhiwa katika makopo na kuwekwa juu ya meza.

Dawa kwa ajili ya wanyama maalumu inayotumika kwa mbwa pamoja na paka, ikiwa imeifadhiwa vizuri katika kopo na kufungwa na mfuniko, ili isiweze kumwagika ikiwa na maelekezo ya namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo inayotumika kuua vijidudu kama vile chawa, minyoo au kupe, ambao upenda kuishi katika ngozi au manyoya ya mifugo kama ng'ombe, kondoo, mbuzi. Ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa ya rangi nyeupe.

Duka dogo linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika makopo ya plastiki, kukiwa na vibandiko vinavyo onyesha jina la dawa hiyo, pamoja na matumizi.

Kijana wa kiume na wa kike wakiwa wanafanya biashara, ndani ya duka dogo ambalo linauzwa pembejeo za kilimo, pamoja na dawa za wanyama, ambazo zimepangiliwa katika rafu zilizopo ukutani ndani ya makopo.

Dawa ya mifugo kama vile ng,ombe, mbuzi, mbwa ambayo inatumika kuuwa vijidudu vinavyoishi kwenye ngozi au manyoya wa wanyama hao kama vile kupe, chawa, mbung’o na wadudu wengine wengi.

Dawa ya kimiminika ya wanyama maalum kwa mbwa na paka ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa na kufungwa ili isiweze kumwagika. Pembeni kukiwa na boksi linalotumika kuhifadhia chupa hiyo likiwa na jina la dawa pamoja na matumizi.

Dawa kwa ajili ya mifugo kama vile mbuzi, ng'ombe, farasi ambayo imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ili zisiharibike, kukiwa na jina la dawa hiyo katika boksi pamoja na picha za wanyama mbalimbali.

Wafanyakazi wakiwa katika kiwanda, ambacho kinazalisha au kutengeneza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo kukiwa na mitambo, inayoshonea magunia au vifurushi vilivyo na bidhaa hizo.

Pembejeo za kilimo ambazo ni samadi au mbolea zilizohifadhiwa vizuri katika vifurushi vidogo na kupangiliwa sehemu moja ya ghala, vikisuburi kupelekwa mashambani kwa ajili ya matumizi.

Kijana wa kiume aliyevaa mabuti miguuni na kofia kichwani, akiwa ameegemea zao la kabichi kwa ajili ya biashara, zilizopangwa vizuri katika kundi moja likisubiri kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Vijana wawili wa kiume wakiwa katika mazingira ya shamba lililo oteshwa miti mingi ya mikahawa kwa ajili ya biashara, wakiwa makini katika kuchuma mbegu za mazao hayo na kuziweka katika vikapu ili kuzipelekwa sokoni kwa mauzo.

kijana wa kiume akiwa amesimama katika shamba lililo na zao la mahindi kwa ajili ya biashara, akiwa amemenya muhindi mmoja, akiukagua kama ipo tayari kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi kwa ajili ya biashara, wakiwa katika shughuli za uvunaji wa zao hilo. Wakivichimbua kutoka katika ardhi na kupanga kwa makundimakundi ili kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Ulimaji wa zao la pilipili hoho kwa ajili ya biashara, zikiwa zimeiva vizuri katika miche mirefu ya rangi ya kijani, pilipili hizo zikiwa za rangi ya njano nyingine za kijani, zikisubiri kuvunwa na kupelekwa masokoni.

Ulimaji wa zao la karoti kwa ajili ya biashara, zikiwa zimeshakua kubwa na kuchimbuliwa kutoka kwenye ardhi, zikiwa zimeekwa mashambani na ziko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa wamebeba ndoo vichwani wakimwaga katika eneo kubwa lililo na uwazi ili kukausha mbegu hizo katika shuguli.za uandaaji

Zao la vitunguu vilivyooteshwa kwaajili ya biashara, vikiwa vimevunwa kwa kuchimbwa chini na kukatwa mimea ambayo huota katika vitunguu hivyo. Vikiwa tayari kwa kupelekwa masokoni kwaajili ya mauzo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika shamba lililooteshwa miti mingi ya mipapai, akiwa anachuma tunda hilo moja, akilikaguwa kama limeiva, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima waliopanda zao la viazi kwaajili ya biashara, wakifanya shughuli ya uvunaji kwa kuvichimbua kutoka kwenye ardhi, na kukusanya katika makundi makundi ili kupelekwa masokoni kwaajili ya mauzo.

Wakulima wawili wa kiume ,wakiwa wamesimama pembezoni mwa mti wa maembe, uliooteshwa kwa ajili ya biashara. Wakiwa wamechuma tunda hilo wakilikagua, kama limekuwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni.

Wakulima wawili (wa kike na wa kiume) wakiwa wamesimama katika shamba lililooteshwa miti mingi ya maembe kwa ajili ya biashara, wakiwa wamechuma tunda hilo na kuyaangalia kama yako tayari kwa ajili ya mauzo.

Zao la nanasi kwa ajili ya biashara, yakiwa yanapangiliwa vizuri katika makreti ya rangi nyeusi juu ya mitambo, inayozunguka kuhamisha mananasi hayo toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, yakipakiwa katika maboksi ili kwenda kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shughuli ya uvunaji wa zao la mahindi kwa ajili ya biashara. Yakiwa yamemenywa maganda na kuanikwa katika jua, ili yaweze kukauka vizuri na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima akiwa amesimama katika mazingira ya shamba yaliyooteshwa miti mingi ya mikahawa kwa ajili ya biashara, akiwa anachuma mbegu la zao hilo akikagua kama ipo tayari kwa kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa shambani wakifanya zoezi la uvunaji wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, wakiwa wanachuma nyanya hizo kutoka katika mimea. Wakiweka kwenye makarai ili kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Zao la viazi vitamu vilivyopandwa kwaajili ya biashara, vikiwa vinavunwa kwa kuchimbwa chini na kupangwa katika makreti ya rangi tofautitofauti ili kurahisisha kupelekwa sokoni kwaajili ya mauzo.

Ulimaji wa kisasa wa zao la pilipili hoho kwa ajili ya biashara, zikiwa zimechumwa kutoka katika mimea inayozalisha zao hilo na kuhifadhiwa katika kreti nyeusi ili kupelekwa sokoni.

Mkulima aliyevaa mabuti miguuni na koti refu lenye rangi ya kijani, akiwa anabeba mkungu wa zao la ndizi kwa ajili ya biashara akipeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana akiwa amechuchumaa katika shamba lililopandwa miti mingi ya mipapai kwa ajii ya biashara, akiwa ameshikilia matunda hayo katika mikono, akikagua kama yako tayari kwa ajili ya kuepelekwa masokoni.

Mkulima wa kike akiwa katika mazingira ya shamba akiwa amezungukwa na miti mingi ya mikahawa iliolimwa kwa ajili ya biashara, akiwa makini kuchuma mbegu zake na kuziweka katika karai ili kupeleka masokoni.

Wakulima wakiwa katika maeneo ya shamba lililolimwa viazi vitamu kwa ajili ya biashara, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa zao hilo, wakichimba kutoka chini na kupangilia katika makreti ili kupelekwa masokoni.

Zao la viazi vilivyolimwa kwa ajili ya biashara, vikiwa vimekomaa vizuri vikichimbuliwa kutoka katika ardhi na kupangwa katika makundimakundi, ili kurahisisha usafirishaji wa kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa katika shughuli za uvunaji wa zao la viazi kwaajili ya biashara, wakivichimba kutoka chini na kuvikusanya katika makundi, pia wakiwa wanavihifadhi katika magunia ili kupelekwa masokoni.

Sehemu ya soko iliyotengenezwa kwa kutumia mabati pamoja na vyuma, kukiwa kumeninginizwa zao la mahindi kwa ajili ya biashara, ambayo yanauzwa kwa wateja mbalimbali watakaohitaji huduma hiyo.

Ulimaji wa Zao la Nyanya kwaajili ya biashara ambazo zimestawi, vizuri katika miche ya rangi ya kijani na kuvunwa na kupangiliwa, katika makreti ili kupelekwa masokoni.

Zao la viazi kwa ajili ya biashara vikiwa vimeshavunwa kutoka mashambani na kupangiliwa katika magunia yaliyofungwa juu kwa kutumia kamba ili visimwagike, vikiwa tayari kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa shambani wakiwa katika shughuli ya uvunaji wa zao vitunguu kwa ajili ya biashara, wakivichimba kutoka katika ardhi na kukata mimea inayoota katika vitunguu hivyo kisha kusambaza katika sehemu yenye uwazi ili vipate mwanga wa jua na kukaushwa tayari kupelekwa masokoni.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba lililo oteshwa zao la viazi vitamu, wakifanya shughuli za uvunaji wa zao hilo kwa kuvichumbua ardhini na kuvihifadhi katika makreti ya rangi mbalimbali ili kupelekwa sokoni.

Wakulima wa jinsia na rika tofauti, wakiwa chini ya mti wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa zao la maparachichi, ambayo yamepangiliwa katika makreti ya rangi ya bluu, yakiwa tayari kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa shambani wakifanya zoezi la uvunaji wa zao la mahindi kwa kukwanyua kutoka katika mimea, wakimenya na kuandaa ili kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba dogo wakifanya ukaguzi wa mazao yaliyolimwa mbele ya nyumba za makazi ya watu, yakiwa yamepangiliwa katika mistari iliyonyooka, kama iko tayari kwa ajili ya mavuno.

Mkulima wa kiume akiwa amesimama shambani, akiwa anafanya ukaguzi wa mazao yaliyooteshwa katika mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba ambayo yametobolewa na hudondosha maji kwa njia ya matone katika mimea hiyo.

Wakulima wakiwa katika sehemu ya shamba, ambapo wamepanda mazao mbalimbali katika vifurushi, vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, ambavyo vipo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa wavu.

Wakulima wanne wakiwa wamesimama pembezoni katika bustani ndogo ambayo imelimwa kwa matuta madogo, wakiwa wanapanda mbegu za mazao wakitumia mikono yao wenyewe kuchimba mashimo na kufukia mbegu hizo.

Mashine ya kisasa ambayo inayosukumwa kwa kutumia mikono, ikiwa ina injini ambayo inazungusha vyuma vilivyo na ncha kali, vinavyotifua udongo au ardhi ili kurahisisha wakati wa kupanda mbegu.

Mashine za kisasa ambazo zinajiendesha zenyewe, zinazofanya shughuli za utunzaji wa mazao yaliyopandwa katika makabati au mitambo yenye vioo, pamoja na mabomba yanayotiririsha maji na mwanga unaotoka katika taa zilizofungwa sehemu hiyo.

Mashine za kisasa ambazo zinatumika katika utunzaji wa mazao yaliyopandwa katika makopo madogo ndani ya mabomba marefu, ambayo hupima kiasi cha mwanga kinachohitajika, maji yaliyopo katika udongo, pamoja na hali ya hewa au joto lililopo katika sehemu hiyo.

mashine za kisasa ambazo zinatoa usaidizi katika ulimaji wa mazao, kukiwa na barabara maalumu ambapo mashine hiyo hupita ikiwa inabeba, vifaa mbalimbali vinavyotumika katika ulimaji pamoja na mazao.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono, iliyo na injini inayoendeshwa na mafuta, ambayo hutumika kuzungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua ardhi au udongo, ikirahisisha upandaji wa mbegu.

Mashine za kisasa zinazo toa usaidizi wa kuangalia mazao yaliyopandawa vizuri ambayo hupima hali ya joto iliyomo katika eneo hilo, na mwanga unaohitajika na kufanya shughuli za umwagiliaji.

Mashine za kisasa ambazo zinajiendesha zenyewe zinazosaidia katika utunzaji wa mimea au mazao yaliyooteshwa katika ndoo ndogo. Zikiwa zinapima hali ya joto, mwanga wa jua; zinaangalia hali ya unyevu unyevu katika udongo pamoja na mambo mengineyo.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika tanki dogo, lililotengenezwa kwa kutumia vioo, likiwa na maji safi pamoja na urembo wa mimea mwanga wa kutosha, utokao na taa zilizofungwa juu.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika eneo lenye uwazi mkubwa, ambalo limeshimbwa chini na kujazwa maji masafi yaliyotengwa katika makundimakundi, juu kukiwa kumezibwa na wavu ili kuwalinda samaki wasiliwe na ndege pamoja na wanyama wengine.

Ufugaji wa samaki wadogo wa aina mbalimbali, wakiwa wamejikusanya wengi katika ndoa ndogo ya plastiki iliyo na maji ndani yake, ambapo samaki hao huogelea kujitafutia chakula.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali wenye rangi nyekundu na zambarau, wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo katika tenki lililotengenezwa kwa vioo kukiwa na maua au urembo wa mimea.

Ufuaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika kisima, kilichochimbwa chini ya ardhi na kuwekwa mfuko wa plastiki yaliyo na maji masafi ili yasiweze kuingia katika ardhi.

Samaki wa aina tofauti tofauti wakiwa na rangi mbalimbali, ndani ya maji masafi katika tenki lililotengenezwa kwa vioo, wakiwa wanaogelea huku wakijitaftia chakula.

Mazao ya chakula yakiwa yamepangwa vizuri katika magunia marefu, mbele ya duka lenye madirisha ya chuma vikiwa vinauzwa. Mazao hayo ni kama vile: mahindi, mtama, mchele, karanga, maharage, na bidhaa nyinginezo.

Mazingira ya misitu iliyo na miti mirefu pamoja na vichaka, vilivyofunga kukiwa na barabara nyembamba ya vumbi iliyo na alama iliyochorwa kwa rangi nyeupe yenye mshale unaoelekeza njia ya kupita.

Miche ya miti midogo ikiwa imeoteshwa katika vifuko vya plastiki, ambavyo vina udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia miche hiyo kukua na kupangwa katika makundi ya miti ya aina moja.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofunga, kukiwa na barabara nyembamba ya vumbi, ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu wanaokatiza katika msitu huo.

Bwana misitu akiwa katika misitu ambapo kumekatwa miti mingi, imebaki vifusi vilivyo na mzizi. Akiwa anakagua au kuisoma miti hiyo, kujua vitu mbalimbali.

Kijana wa kiume akiwa anafanya shughuli ya umwagiliaji wa miche midogo ya miti, ambayo imeoteshwa kwenye vikaratasi vilivyo na udongo wenye rutuba, na kupangwa katika makundi ya miti aina moja tayari kwa kuuzwa na kwenda kupandwa sehemu mbali mbali.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani zinazostawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu, yaliyo na maji yenye dawa na virutibisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mazao hayo pasipo kutumia udongo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani au mazao mengine, ambayo hudumbukizwa mizizi katika maji yenye dawa na virutubisho muhimu, vinavyosaidia kwa ukuaji katika mimea hiyo, pasipo kutumia udongo.

Mkulima akiwa anakagua mazao au mboga za majani zilizostawi kutoka katika matundu ya mabomba ya maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia ukuaji wa mimea hiyo, pasipo kutumiwa udongo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo bale mechi hutokeza katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ambayo ndani ya maji yaliyo na dawa pamoja na utumishi muhimu zinakusaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani zinazo stawi kupitia katika matundu ya mabomba ya rangi nyeupe ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hio juu kukiwa na taa ambayo hutoa mwanga unaosaidia mimea hio kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani zinazostawi kutoka katika mfuniko, huku mizizi ikidumbukizwa kwenye ndoo iliyo na maji yaliyochanganywa dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mazao hayo.

Kijana wa kiume akiwa katika mazingira ya shamba, akiwa anafanya ukaguzi wa mimea ambayo huota katika matundu ya bomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mboga za majani na mazao mengineyo yaliyostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali mimea hushipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, yaliyo na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidi katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiohitaji kutumia udongo bali mimea hustawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu. Ambapo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani aina ya chainizi, zanazostawi kutoka katika mashimo madogo ya kopo ambalo lina maji ndani yake. Ambayo yana dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Upandaji wa kisasa wa mimea au mboga za majani, ambayo inastawi kutoka katika matundu ya bomba refu la rangi jeupe. Ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani, zinazostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba ambayo ndani yake yana maji, yaliyochanganyika dawa pamoja na vurutubisho vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali miche ya mazao hiyo uchomoza katika vitundu vya mabomba marefu, ambayo yana maji yaliyo na dawa, pamoja na virutubisho muhimu vinavyo saidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani, ambazo zinastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mazao au mboga za majani, zinazochipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ambayo ndani yake yana maji yenye virutubisho pamoja na dawa zinazosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani zinazochipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani zinazostawi kupitia katika matundu ya mabomba marefu, ambayo yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani inayochipua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambayo yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana ya nyuma na ya mbele madogo, ikiwa katika shamba ikivuta chuma kizito chenye mapanga, ambayo hutifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika katika shughuli za uvunaji wa ngano. Ikiwa na chuma chenye visu vikali, ambapo vinakata vichwa vya ngano na kuviifadhi sehemu moja ili kupelekwa sehemu ya uchakataji wa kutengeneza unga.

Ufugaji wa kuku wengi wa kisasa wa rangi nyeupe wakiwa katika banda kubwa wakiwa wanakula vyakula mbalimbali ambavyo vimehifadhiwa katika vyombo maalumu, kuku hao upelekwa viwandani kuchinjwa na nyama yao kuandaliwa vizuri na kupimwa na kuwekwa katika vifuko ili kupelekwa kwenye mauzo.

Wafugaji wa ng'ombe wa kisasa, wenye mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia chuma. Ng'ombe hao hupelekwa katika viwanda ili kuchinjwa na nyama yao kuandaliwa vizuri na kupimwa, kisha kupelekwa madukani kuuzwa.

Ufugaji wa ng'ombe wa kisasa wenye mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi wakiwa ndani ya zizi kubwa lililo tengenezwa kwa kutumia chuma, ng'ombe hao hupelekwa viwandani kuchinjwa na nyama yao kupimwa na kupangiliwa au kuhifadhiwa vizuri ili kupelekwa katika maduka makubwa kwa ajili ya mauzo.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo inaoteshwa katika sehemu yenye uwazi mkubwa, kukiwa kumefunikwa kwa kutumia vitambaa vyeupe ambavyo hudhibiti mwanga wa jua unaoingia, pamoja na kuzuia wanyama au vijidudu visiharibu mazao hayo.

Watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa katika eneo ambalo limewekwa mbegu za zao la kahawa, zenye rangi tofauti tofauti zikiwa tayari kwa kupelekwa viwandani kwa ajili ya usindikaji, ili kubadilishwa kuwa bidhaa inayofaa kutumika katika jamii.

Ng'ombe wa kisasa wenye mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia chuma, ng'ombe hao hupelekwa viwandani kuchinjwa, na nyama yao huandaliwa vizuri na kuhifadhiwa, ili kupelekwa katika maduka makubwa kwa ajili ya mauzo.

Wafanyakazi wakiwa katika mazingira ya viwanda wakiwa wamevaa sare zinazofanana, wakifanya shughuli za ufungaji au uandaaji wa maua mazuri ya rangi tofautitofauti; ili kupelekwa madukani au sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta ambayo hutumika katika uandaaji wa mashamba, kikiwa na chuma kizito kilichofungwa nyuma chenye mapanga yenye ncha kali ambayo hutifua ardhi au udongo, ili kurahisisha upandaji wa mbegu.

Mfumo wa umwagiliaji, ambao unatumika katika mashamba makubwa ambapo mabomba ya maji, hulazwa katika mimea kisha hutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na husababisha udongo kuwa na unyevunyevu muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo bomba refu linalazwa pembezoni mwa shamba hilo na kutobolewa matundu ambayo yanayorusha maji katika mifereji iliyopo katikatika ya matuta.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu ya rangi nyeusi yaliyolazwa kwenye mistari hiyo, na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa katika miche ya mimea kisha hutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambayo yamepandwa mazao kwa njia ya matuta, katikati kukiwa na mifereji midogo iliyoachwa; ambapo maji humwagwa na kufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, ukiwa na mabomba marefu yanayolazwa katika mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba ya maji huchimbiwa chini ya ardhi, kisha kutobolewa matundu madogo, ambapo mipira midogo ya maji huchomekwa kwenye matundu hayo na kuelekezwa kumwagiwa katika mizizi.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa kisha kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone, na kusababisha udongo kuwa na unyevunyevu muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba, ambapo mabomba ya maji hufukiwa chini katika ardhi, kisha mabomba madogomadogo hudumbukizwa kwenye mabomba hayo na kusambaza maji kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagilaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu ya maji hulazwa na kutobolewa matundu madogo, kisha maji kufunguliwa kwa kasi kubwa ambapo hurusha matone yanayotoka kama mvua.

Mandhari nzuri na ya kisasa yenye uoto wa asili ulio na miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na safu za milima na wingu jeupe lililotanda angani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na sehemu kubwa yenye uwazi, kukikiwa na miti mingi iliyojikusanya sehemu moja, pamoja na miamba mikubwa. Kwa mbali kukiwa na ukungu uliotanda, ambao unauzuia kuonekana kwa urahisi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye sehemu kubwa ya uwazi, kukiwa na miti mirefu na anga likiwa na wingu lililofunga, ikiashiria mvua inataka kuonyesha.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, kukiwa na wanyama mbalimbali, kama vile; pundamilia mwenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi, pamoja na swala wakiwa wanakula majani ya rangi ya kijani yaliyotanda katika eneo hilo.

Mandhari nzuri na yakuvutia iliyo na dimbwi lililojaa maji yaliyotuama, likiwa limezingirwa na miti pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na vilima virefu, nyasi fupi, miti pamoja na vichaka, angani kukiwa na wingu jeupe lililotanda kote katika sehemu hiyo.

Mandhari nzuri na yakuvutia iliyo na miamba mirefu ambayo imetokea kutokana na mmomonyoko wa udongo ulosababishwa na maji yanayopita sehemu hiyo kwa kasi, kukiwa na watalii wanaotali sehemu hiyo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, iliyo na mto wenye maji safi yaliyotulia, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, anga likiwa la wingu jeupe ambalo kivuli chake huonekana katika mto wenye maji.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya vijijini kutokana na kuwa na uchache wa nyumba au makazi ya watu, bali sehemu kubwa ni uwazi ulio na miti mirefu na nyasi fupi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mto ambao una maji yaliyotuama pembeni. Kukiwa na tanki lenye chuma ambacho kina kutu pamoja na miti mirefu iliyozunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na vilima virefu vyenye miti, pamoja na vichaka na nyasi fupi, kwa mbali kukiwa na wingu jeupe lililotanda angani.

Mandhari nzuri ya mbuga za wanyama kukiwa na simba aliyelala katika nyasi kavu, kwa mbali kukiwa na miti mirefu pamoja na majengo ya maghorofa ya makazi ya watu pamoja na maofisi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti minene na mirefu pia kukiwa na dimbwi la maji yaliyotulia pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, nyakati nizajioni jua likienda kuzama upande wa magharibi.

Mandhari nzuri na yakuvutia iliyo na miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani. Kukiwa na wingu jeupe lililotanda katika anga.

Mandhali nzuli na yakuvutia iliyo na mto unao tililisha maji taratibu kutoka ukanda wa juu kushuka ukanda wa chini, Pembezoni kukiwa na vilima vidogo vyenye miti mirefu pamoja navichaka.

Mandhari nzuri na ya kuvutia uliyo na mto unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na barabara ya vumbi nyembamba, ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na miamba iliyopandiana jiwe likiwa juu na lingine likiwa chini, ikiwa imezingirwa na miti mirefu pamoja na vilima vikiwa vinaonekana kwa mbali.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na vilima virefu, vyenye miti na vichaka pamoja na nyasi za rangi ya kijani, katika kilele cha kilima hicho kukiwa na wingu la rangi jeupe lililotanda.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto mrefu ambao unatiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na miti mifupi pamoja na vichaka, kukiwa na njia refu ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mandhari nzuri na yakuvutia iliyo na miti mirefu pamoja na nyasi za rangi ya kijani, akiwa yupo mnyama twiga mwenye shingo ndefu na miguu mirefu, kwa mbali kukiwa na majengo ambayo hutumika kama kamazi ya watu au maofisini.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, kukiwa na twiga wenye shingo na miguu mirefu, waliosimama pamoja na miti mirefu, anga likiwa la rangi ya bluu.

Mandhari nzuri na yakuvutia iliyo na vilima virefu pamoja na mabonde, vilivyo na miti ambayo imejikusanya katika mfumo wa vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na vilima virefu vya miamba iliyo simama, pembezoni kukiwa na vichaka vya rangi ya kijani na anga likiwa na rangi ya bluu.

Ufugaji wa nyuki unaofanyika katika maboksi yalio tengenezwa kwa kutumia mbao, ambapo nyuki hao huzalisha asali inayotumika kwa matumizi mbalimbali, kama vile kwa ajili ya kuleta radha katika chakula au kutibu magonjwa.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wakiwa katika mazingira ya shamba wakiwa wanakula nyasi fupi zilizopo sehemu hiyo, pembezoni kukiwa kumepandwa mahindi ambayo yamestawi vizuri.

Mbuzi wa kufugwa wakiwa ndani ya banda au zizi, lililotengenezwa kwa kutumia mbao, wakiwa wanapewa majani yaliyopo katika mti ambao kijana wa kiume ameushika.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wakiwa ndani ya zizi, lililotengenezwa kwa kutumia mbao wakiwa wanakula nyasi zilizokauka katika sehemu maalumu iliyotengwa kwa ajili ya malisho.

Ufugaji wa nyuki ambao unafanyika katika maboksi madogo yaliyotengenewa kwa mbao. Nyuki hao wakiwa wanazalisha asali kutokana na nta wanayoipata katika maua. Asali hiyo hutumika kwa matumizi ya dawa au kuleta ladha katika chakula.

Kijana wa kiume, akiwa ameshika mfuko ulio na chakula, akimwaga katika ardhi na kundi la bata wa rangi nyeupe wakiwa wanakula vyakula hivyo, wakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa wavu.

Kijana wakiume akiwa amewabeba kuku wawili kati ya wengi ambao wamemzunguka katika eneo hilo, wakiwa wanajitafutia chakula mbele ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao.

Mbegu za mazao zilizopandwa kwa mpangilio wa mistari kila mmoja ukiwa na bomba refu, lililotobolewa ambalo hudondosha maji kwa njia ya matone ili kusaidia mbegu hizo kuchipua katika mimea ya rangi ya kijani.

Ulimaji wa mbegu za mazao ambayo yamepandwa katika makopo madogo, yenye udongo wenye rutuba na pamoja na unyevunyevu, ikiwa imechipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zilizooteshwa katika makopo madogo yaliyo na udongo wenye rutuba, pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimeoteshwa katika vikopo vidogo, vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu. Ambao unasaidia mbegu hizo kuchepua katika miche ya rangi ya kijani, na kupangiliwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zilizoekwa katika vikapu na kupangiliwa kwa ajili ya mauzo. Mbegu hizo ni pamoja na maharage ya aina mbalimbali, mahindi, karanga zilizopo katika kisado kidogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika kreti nyeusi na kupangiliwa katika mstari, ikiwa na udongo ulio na rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua vizuri.

Mbegu za mazao, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika mfuko uliotengenezwa kwa karatasi ngumu na kuwekwa juu ya meza, ikiwa na jina la mbegu hiyo katika mfuko pamoja na uzito kuwa ni kilo mbili.

Mbegu za mboga za majani aina ya kabichi ikiwa imehifadhiwa vizuri katika mifuko ya plastiki kukiwa na jina la mbegu hiyo, uzito, pamoja na picha ya kabichi kwenye kifungashio hicho.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika kwenye kifungashio hicho kukiwa na jina la mbegu pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali, ikiwa imeoteshwa katika vikopo vidogo vilivyo na udongo wenye mbolea pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchepua katika miche midogo ya rangi ya kijani na kupangwa katika mazao ya aina moja.

Mbegu za mboga za majani, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki ili zisiharibike, kukiwa na jina la mbegu hiyo pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua na uzito katika kifungashio hicho.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki, kikiwa na jina la mbegu hizo pamoja na picha ya papai. Kumaanisha kuwa ni mbegu hizo ni za papai.

Mbegu za mazao zikiwa zimeifaziwa vizuri katika mfumo ulilotengenezwa kwa plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la mbegu hiyo na picha ya mbegu kipindi zitakapokuwa katika huo mfumo.

Mbegu za mazao zikiwa zimewekwa ndani ya magunia marefu na kukusanywa mahali pamoja yakiwa yanauzwa, mbegu hizo ni pamoja na: mahindi, maharage, ulezi, karanga na mbegu nyingine nyingi.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezea kwa plastiki ili zisiweze kuharikiba, kukiwa na picha ya mmea huo pindi utakapokua pamoja na jina la mbegu.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa mashambani na kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani, kutokana na udongo kuwa na unyevunyevu, unaopatikana kutoka katika mipira mirefu iliyotobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika vikopo vidogo vya plastiki, na kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani, kutokana na udongo ulio na rutuba pamoja na unyevuunyevu.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki ili zisiweze kuharibika, katika kifungashio hicho kukiwa na jina la mbegu, picha pamoja na uzito.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika pakti za plastiki ili zisiweze kuharibika na kupangiliwa katika rafu za chuma kwa mstari kila moja ikiwa na jina la mbegu hiyo pamoja na picha yake pindi itakapokua, mfano ni pilipili hoho, karoti na mboga za majani.

Mbegu za mboga za majani zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa plastiki ili zisiweze kuharibika kukiwa na jina la mbegu hizo katika pakiti hiyo pamoja na picha ya mmea pindi utakapokuwa

Mbegu za maua ya aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi ya plastiki na kupangiliwa katika rafu za chuma, katika vifuko hivyo kukiwa na jina la mbegu pamoja na picha ya maua pindi yatakapokua.

Msichana akiwa ndani ya duka linalouza mbegu za mazao mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo na kuwekwa juu ya meza, zingine zikiwa zimepangiiwa katika rafu zilizopo ukutani.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika vikopo vidogo vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya maua yakiwa yana rangi tofautitofauti na kupangiliwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika pakiti ya plastiki ili zisiweze kuharibika. Katika kifuko hicho kukiwa na jina la mbegu, picha ya mazao pindi yatakapokua pamoja na uzito.

Mbegu za mboga za majani zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika. Kukiwa na jina la mbegu hizo katika kifurushi ambalo ni spinachi, pamoja na picha za mimea hiyo pindi itakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimewekwa katika mabakuli yaliyopangwa juu ya meza, kila moja ikiwa na kadi yenye jina la mbegu hiyo pamoja na bei inayouzwa; mfano ni: mahindi, maharage, ulezi, mtama, mchele, na kadhalika.

Mbegu za mboga za majani zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakti ya plastiki ili zisiweze kuharibika, kwenye kifungashio hicho kukiwa na maandishi yenye jina la mbegu hiyo, picha ya mazao pindi yatakapokua pamoja na uzito.

Mbegu za mazao zilizopandwa shambani kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa, yanayorusha maji kwa nguvu kubwa, kwa njia ya matone ambayo hutoka kama mvua.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika udongo na kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani, kutokana na upatikanaji wa maji unaoletwa na mabomba marefu yaliyotobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa mashambani kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone katika mbegu hizo, ili iweze kuchipua vizuri.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika mifuko ya plastiki ili zisiweze kuharibika kukiwa na jina pichaa pamoja na uzito wa kila aina ya mbegu katika mifuko hiyo.

Vijana wanne wakiwa wamesimama mbele ya bustani ndogo, iliyolimwa vizuri katika mpangilio wa mistari au matuta. Wakiwa wanapanda mbegu za mazao wakitumia mikono, kuchimba udongo na kufukia mbegu hizo.

Madaktari wa wanyama wakiwa wamesimama mbele ya gari jeupe, kukiwa na kundi la mbwa wadogo ambao wanarukaruka katika uwanja mkubwa ulio na nyasi za rangi ya kijani.

Mabanda madogo, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, yaliyo na milango midogo pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa wavu, juu kukiwa na paa la mabati, ambayo hutumika kuhifadhia mbwa.

Kibanda kidogo ambacho kimetengenezwa kwa kutumia mbao, kikiwa na mlango wenye komeo lililofungwa pamoja na dirisha likiwa lina wavu, juu kukiwa na paa la mabati. Kibanda hicho hutumika kama nyumba ya mbwa.

Daktari wa mifugo akiwa anatoa matibabu kwa mbwa mdogo mwenye manyoya meupe, aliyesimama juu ya meza akiwa anatumia mkasi kunyoa manyoya ya mbwa uyo.

Mbwa wa rangi nyeusi na kahawia akiwa amelala katika kibanda kidogo, ambacho kimetengenezwa vizuri kwa kutumia mbao, kikiwa na mlango mdogo na paa lililotengenezwa kwa bati.

Mbwa akiwa amesimama nje ya banda dogo lililotengenezwa kwa mbao, lenye mlango mdogo na bati a anapata chakula kutoka katika vyombo maalumu kilichotengenezwa kwajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Daktari wa wanyama wa kufugwa aliye vaa koti refu la rangi nyeupe na kofia kichwani, akiwa amemshikilia mbwa mdogo mwenye manyoya ya rangi nyeupe, na kumuweka juu ya meza akiwa anamkagua ili kumfanyia matibabu.

Mbwa watatu wenye rangi nyeupe wakiwa ndani ya mabanda tofauti, yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu, iliyopo mbele ya nyumba au ukuta ulio na sehemu za malisho ya chakula.

Mbwa akiwa amelala ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao likiwa na mlango wa chuma ulio na wavu, pembeni kukiwa kuna sufuria au chombo ambacho hutumia kwa ajili ya malisho ya chakula.

Mnyama wa porini ambaye ni ndege, akiwa amesimama juu ya nyaya, mwenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi akiwa na macho madogo na mdomo uliochongoka kwa mbele, miguu mifupi iliyona kucha refu.

Wanyama wa porini ambao ni kiboko, wanaopendelea kukaa katika maji, kwa kuwa ngozi zao ni laini, hivyo huogopa mwanga wa jua. Wanyama hao hula majani.

Mnyama wa porini ambaye ni pundamilia mwenye mistali yenye rangi nyeupe na nyeusi, akiwa katika mbuga za wanyama akitembea katika barabara iliyo na vumbi pembeni kukiwa na vichaka vyenye miti mirefu.

Mnyama wa porini ambaye ni ndege mwenye manyoya ya rangi nyeupe na bluu akiwa amesimama katika mti mkavu akiwa na mdomo uliochongeka kwa mbele, miguu mifupi iliyo na kucha refu.

Mnyama ambaye ni mamba akiwa pembezoni mwa mto wenye maji mengi, mnyama huyo ana ngozi ngumu, mkia mrefu, kucha za miguuni pamoja na meno makali na anakula nyama.

Mnyama wa porini ambaye ni tembo mdogo, akiwa ananyweshwa maziwa kwa kutumia chupa refu na kijana aliyevaa koti refu la rangi ya kijani pamoja na kofia nyeupe kichwani.

Kijana wa kiume akiwa ameishika kichwa cha mnyama wa polini ambaye ni twiga, mwenye shingo na miguu mirefu na mabakabaka ya rangi ya kahawia, wakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia chuma.